Jengo kubwa la ghorofa mbili lenye mlango mpana ndani yake kukiwa na mashine inayotoa huduma za kifedha, kama vile kutoa pesa, au kuangalia salio la akaunti ya benki.

Mashine mbili zenye skrini ndogo, vitufe vyenye namba kwa ajili ya kutoa huduma za kibenki kama vile kutoa pesa, ama kuangalia salio la akonti ya kibenki.

Wafanya kazi wa benki ya Absa, wakiwa wa mevaa nguo zilizo wa pendezesha, wakisimama mbele ya bango kubwa la rangi nyekundu pamoja na nyeupe, Huku wakishika vibendela vyenye nembo ya Benki hiyo.

Jengo kubwa na zuri lililoshikiliwa kwa kutumia nguzo refu, lenye milango na madirisha ya vioo, pamoja na bango kubwa linaloashiria huduma za kifedha zinapatikana mahali hapa. Pamoja na magari ya aina mbalimbali, yakiwa yameegeshwa nje.

Jengo kubwa la ghorofa mbili lenye madirisha pamoja na milango ya vioo, lenye vibandiko vya picha za matangazo, ikionyesha huduma za kifedha zinapatikana, nje kukiwa na magari ya rangi za aina mbalimbali.

Kijana wa kiume alievaa shati jeupe la mikono mifupi, akiwa amesimama mbele ya mashine inayotoa huduma za kifedha, akiingiza kadi ya benki katika sehemu iliyoonyeshwa.

Mkusanyiko wa watu wa rika na jinsia tofauti, wakiwa wapo baa wakicheza mziki na kunywa vilevi kukiwa na mwanga hafifu unaomulika kutoka taa zilizofungwa juu zenye urembo unaovutia.

Muhudumu akiwa amesimama katika kaunta ya baa, akichanganya vinywaji vya aina mbalimbali, na kumimina katika glasi ndefu iliyopo juu ya meza.

Mhudumu wa baa akiwa anawahudumia wateja walioketi katika kochi, mezani kukiwa na vinywaji vya aina mbali mbali ikiwemo kilevi pamoja na soda.

Kundi la wadada wakiwa mazingira ya baa, wakipata vinywaji vya aina mbalimbali vilivyohifadhiwa katika chupa za glasi na zingine zikiwa katika rafu zilizopangwa katika majokofu.

Jengo kubwa na zuri la gorofa mbili lenye madirisha ya vioo likiwa na bango lenye tangazo, kuwa huduma za chakula na vinywaji zinapatikana pamoja na malazi.

Vinywaji vya aina mbalimbali, ikiwemo vilevilivyo hifadhiwa katika chupa za kupasuka na kuwekwa katika rafu zilizopo ukutani.

Gari jeusi lililofunguliwa mlango, lenye uwezo wa kupakiza watu wanne, likiwa limesimamishwa katika maeneo ya magari, likiashiria kuuzwa.

Gari kubwa na jeusi lililonje ya jengo kubwa lenye vioo, kukiwa na watu wawili, mmoja akibeba nembo ya funguo, wakishikana mikono kumaanisha anakabidhiwa gari hilo.

Magari meupe ya aina moja yakiwa yamejipanga katika mstari ulionyooka, kwenye sehemu ulio na uwazi mkubwa ukizungushiwa uzio wa ukuta, yakiwa katika mauzo.

Kijana wa kiume aliyevaa barakoa, akiwa amesimama katika maegesho ya magari, kukiwa na gari jeupe na jeusi, nyuma kukiwa na jina la kampuni ya magari hayo.

Jengo kubwa na refu lenye madirisha ya vioo ndani yake kukiwa na magari ya aina tofauti, sehemu ya nje ikiwa na jina la kampuni ya magari hayo.

Mdada akiwa amesimama nje ya kibanda kidogo ambacho hutoa huduma ya uuzaji wa maziwa katika dirisha dogo ikiwa imepambwa na picha mbalimbali ikiwa ni pamoja na mama ng’ombe akila majani.

Kijana wa kiume akiwa ndani ya duka dogo ambalo linauza bidhaa mbalimbali, ikiwemo maziwa yaliyohifadhiwa katika makopo na kupangiliwa katika rafu za mbao zilizopo ukutani.

Watu wawili wakiwa wanapata huduma kutoka jokofu kubwa la kuhifadhia maziwa, lenye skrini ya kidigitali pamoja na vitufe vyenye namba kwa ajili ya kuweka ujazo.

Kijana wa kiume aliyesimama mbele ya jokofu refu linalotumika kuhifadhia maziwa, akipatiwa maziwa katika dirisha dogo, pembeni kukiwa na skrini na vitufe kvyenye namba ajili ya kuingiza namba kwa ajili ya ujazo anaohitaji.

Wateja wa jinsia tofauti wakiwa wamesimama nje ya kibanda kidogo wakisubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa kutoka katika mashine yenye dirisha dogo pamoja na vitufe vya kuingizia ujazo itoayo huduma hiyo.

Mtu mzima mwenye kipara aliyevaa shati jeupe la mikono mirefu, akipata huduma ya maziwa, yanayotoka kwenye dirisha dogo la jokofu kubwa, linalotumika kuhifadhi maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo haihitaji muhudumu, bali hutoa huduma ya maziwa peke yake kwa kutiririsha maziwa katika dirisha dogo, pamoja na skrini inayoonesha wingi wa maziwa mteja anayohitaji.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uuzaji wa maziwa ambae ina sehemu ya kuingiza pesa, vitufe vya kubonyeza ujazo unaouhitaji pamoja na dirisha dogo ambalo lina bomba la kutiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uuzaji wa maziwa, ikiwa imewekwa katikati ya chumba, yenye kidirisha kidogo pamoja na skrini yenye vibonyezeo ambavyo hutumika kuingiza namba au ujazo wa maziwa unaohitajika.

Wateja wa jinsia tofauti, wakiwa wamesimama nje ya jengo refu, linalotoa huduma ya maziwa. Wakisubiri kupatiwa huduma hiyo, mmoja baada ya mwingine.

Mteja aliyevaa shati la kijani la mikono mifupi, akibeba dumu la maziwa tayari kwa kumimina kwenye kikombe; mezani kukiwa na vitafunwa vya aina mbalimbali ikiwemo: maandazi, vitumbua, viazi, na kadhalika.

Jokofu refu lililowekwa ndani ya chumba, yenye dirisha lidogo litoalo huduma ya maziwa, pamoja na skrini ya kidijitali yenye kitufe vya namba kwa ajili ya kuingiza ujazo wa maziwa.

Mwanadada akiwa katika duka dogo, akitoa huduma ya uuzaji wa maziwa kwa kumimina maziwa kutoka kwenye ndoo kuhamia kwenye jagi, akiyachuja kwa kakutumia chujio.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uuzaji wa maziwa, ikiwa imewekwa sehemu ya nje ya jengo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma. Mashine hii, inakidirisha kidogo ambalo hutiririsha kiasi cha maziwa unachohitaji.

Mhudumu akiwa ndani ya duka dogo linalotoa uuzaji wa maziwa, akimimina maziwa hayo kutoka katika jagi, na kuweka katika kikombe cha mteja aliyesimama nje ya dirisha dogo.

Wateja wa jinsia tofauti wakiwa wamejipanga katika mstari ulionyooka, wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa. katika dirisha dogo la jokofu refu linalotumika kuhifadhia maziwa hayo.

Duka lenye mlango mpana pamoja na madirisha ya vioo, likiwa lina matangazo mbalimbali yakionyesha huduma ya maziwa inapatikana mahali hapa.

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani yake kukiwa na wateja wanaopata huduma ya uuzaji wa maziwa yaliyohifadhiwa katika madumu.

Jokofu refu kwa ajili ya kuhifadhia maziwa, likiwa limefunguliwa na kuachwa wazi, ikionekana feni inayotumika kupuliza upepo wa baridi, ambao hutunza maziwa hayo yasiweze kuharibika.

kijana wa kiume akipata huduma ya maziwa, kutoka katika jokofu refu la kuhifadhia maziwa akilenga skrini ndogo, ambayo ina vitufe vyenye namba kwaajili ya kuiingiza ujazo wa maziwa.

Mteja akipata huduma ya maziwa kutoka katika dirisha dogo la jokofu refu linalotumika kuhifadhia maziwa, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba kwa ajili ya kuongeza ujazo unaohitaji.

Jokovu refu kwa ajili ya kuhifadhia maziwa lenye picha ya ng'ombe akiwa anakula majani pamoja na dirisha dogo la kutolea maziwa, pembeni yake kukiwa na vitufe vyenye namba kwa ajili ya kuingiza ujazo.

Kijana wakiume aliyesimama mbele ya jokofu refu ambalo hutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa na kikombe katika dirisha dogo na bomba ambalo hutiririsha maziwa.

Mteja akiwa anaingia katika duka dogo, lililotengenezwa kwa kutumia mlango wa chuma na madirisha ya vioo ili kwenda kujipatia huduma ya uuzaji wa maziwa.

Kijana wa kiume akiwa ndani ya kibanda kidogo chenye mlango mpana kilichotengenezwa kwa chuma, kinachotoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe.

Mtoto akiwa ndani ya duka, akitazama bidhaa mbalimbali zinazouzwa, ikiwemo maziwa yaliyohifadhiwa vizuri katika madumu, maboksi na pakiti za plastiki.

Jokofu kubwa linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, likiwa na matairi madogo chini yanayosaidia uhamishaji kutoka sehemu moja hadi nyingine. Likiwa na picha za ng'ombe pamoja na maziwa yakiwa kwenye glasi.

Majokofu marefu kwa ajii ya kuhifadhia maziwa, yakiwa yamepangwa katika mstari ulionyooka, yakiwa madirisha madogo yanayotoa maziwa, pamoja na skirini yenye vitufe kwa ajili ya kuingiza ujazo wa maziwa.

Jokofu likiwa katika pembe ya nyumba, lilnalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa katika dirisha dogo, pembeni kukiwa skrini ya kidigitali yenye vitufe vya namba, kwa ajili ya kuingiza ujazo.

Jokofu refu linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa katika dirisha dogo, pembeni kukiwa na jokofu ambalo huuza mafuta kwa ajili ya kupikia katika dirisha dogo.

Jokofu refu lililowekwa nje ya duka kubwa lenye milango ya vioo, linalotoa uuzaji wa maziwa katika dirisha dogo. Pembeni kukiwa na kibanda kinachouza mafuta kwa ajili ya kupikia.

Mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokua na muhudumu, bali ina dirisha dogo ambalo hukinga maziwa na skrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba ambavyo huingiza ujazo wa maziwa mteja anayohitaji.

Mashine ya kisasa iliyopo ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali, inayotumika katika uhuzaji wa maziwa safi yanayotoka katika dirisha dogo.

Jokofu kubwa linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa katika dirisha dogo lenye bomba, ambalo hutiririsha maziwa pembeni kukiwa na skrini ya kidijitali yenye vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo wa maziwa.

Kibanda kidogo chenye jokofu refu kwa ajili ya kuhifadhia maziwa, kikitoa huduma ya uuzaji wa maziwa ya mtindi, kikiwa na picha mbalimbali za matangazo, zilizobandikwa katika jakofu hilo.

Kibanda kidogo chenye mlango mpana, ndani yake kukiwa na jakofu la kuhifadhia maziwa, huku wahudumu wakiwa wamesimama nje, wakiwa na matrei ya mayai yanayouzwa.

Duka dogo lenye mlango mpana lililotengenezwa kwa chuma, ukiwa na meza ndefu enye ndoo zilizohifadhi maziwa ya mtindi kwa ajili ya uuzaji.

Seti za masofa yenye vitambaa vya rangi tofauti, vikiwa vimetengenezwa kwa ustadi na ueledi mkubwa, vikiwa tayari kwa mauzo.

Vitu vya samani, vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwemo meza ndogo kwa ajili ya chakula, makochi makubwa na madogo yaliyotengenezwa kwa vitambaa vya rangi nyeupe, vikiwa na mito midogo kwa ajili ya kukalia.

Chumba kikubwa na kisafi chenye mwanga wa kutosha, kikiwa na vitanda vya aina tofautitofauti, pamoja na magodoro yaliyotandikwa na mashuka, pia kukiwa na mito.

Meza kubwa iliyotengenezwa kwa mbao, Kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengine, yenye uwezo wa kukaliwa na watu nane, ikiwa imewekwa nje tayari kwa mauzo.

Makochi mazuri ya kukalia, yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi za aina mbalimbali, vikiwa pamoja na mito ndani ya uzio wa ukuta wenye sinyenge kwa juu.

Masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro, na vitambaa vilivyong'aa, vikiwa pamoja na meza kwa ajili ya kulia chakula, zilizotengenezwa kwa kutumia vioo. Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha.

Utengenezaji wa vitu vya samani, ikiwa ni makochi yenye vitambaa vya rangi ya dhahabu, pamoja na mito midogo kwa ajili ya kuegemea, ikiwa imewekwa nje ya jengo kubwa, ikimaanisha yanauzwa.

Wauzaji wa makochi ya kisasa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vyenye rangi inayovutia, vikiwa vimewekwa ndani ya uzio wa mabati tayari kwa mauzo.

Vitu vya dhamani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza ndogo ya kwa ajiri ya chakula seti za masofa ya aina na rangi tofautitofauti vikiwa vinauzwa.

Seti za masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vilaini vya rangi za aina tofautitofauti, vikiwa na mito tayari kwa ajili ya mauzo.

Kijana aliye kaa juu ya makochi yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao magodoro na vitambaa vya rangi aina tofautitofauti vilivyoko nje ya maduka makubwa vikiwa tayari kwa kuuza.

Fundi seremala akiwa anafanya vipimo vya mbao, kwa ajili ya kutengenezea vitu vya samani, ikiwa ni pamoja na viti, meza pamoja na makabati.

Fundi seremala akiwa kazini akishika kipande cha mbao na kukifunga kwenye chuma kwa ajili ya kukichonga ili atengeneza vitu mbalimbali kama vile meza, viti pamoja na makabati.

Fundi Seremala akiwa katika Shughuli ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya samani, ikiwa ni pamoja; na viti, meza au makabati, akiwa ameshikilia nyundo ya kugongelea misumari.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao na chuma, ambavyo vimeunganishwa kimoja kikiwa juu na kingine kikiwa chini pamoja na ngazi ya kupandia kitanda cha juu.

Kitanda kizuri kilichowekwa nje kwa ajili ya mauzo, kilichotengenezwa kwa kutumia mbao, na kupakwa rangi ya kahawia inayong'aa, kikiwa pamoja na godoro.

Seti ya masofa yaliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa yenye vitambaa vya rangi ya silva pamoja na mito midogo ya rangi nyeupe, vikiwa ndani ya uzio wa mabati.

Viti vyeusi vyakisasa vinavyokaliwa na mtu mmoja mmoja vikitumika sanasana maofisini pamoja na meza, iliyotengenezwa kwa mbao ikiwepo ndani ya chumba.

Chumba kizuri cha hoteli chenye kitanda kikubwa kilichotandikwa vizuri kwa mashuka meupe na mito ya dhahabu. Pembeni kukiwa na meza ndogo kwaajili ya kuhifadhia vitu vidogo vidogo pamoja na kochi la kukalia.

Mteja akiwa amesimama mapokezi ya hoteli akipewa huduma na wahudumu wawili waliovaa sare katika mazingira yenye kochi la kukalia, meza refu ikiwa na kalamu na daftari akijaza fomu iliyopo juu ya meza.

Mazingira ya hoteli wanapotoa huduma ya vyakula pamoja na vinywaji, kukiwa na meza, viti pamoja na maua na picha nzuri zilizopambwa ukutani.

Mhudumu akiwa amesimama sehemu ya mapokezi ya hoteli, kukiwa na meza ndogo, makochi kwa ajili ya kukalia, madirisha makubwa pamoja na taa zinazotoa mwanga wa kutosha.

Viungo mbalimbali vinavyotumika katika mapishi ya chakula vikiwa vinauzwa sokoni ikiwa ni pamoja na karoti, nyanya, ngogwe, hoho, vitunguu pamoja na mboga za majani.

Mteja akiwa katika duka dogo akinunua bidhaa mbalimbali zipatikanazo kama vile soda, maji, mikate, mchele na kadhalika.

Sehemu ya masoko yenye bidhaa mbalimbali zinazouzwa kwa ajili ya mapishi ya chakula ikiwemo matunda na mboga za majani, wakionekana watu wengi wanaofanya manunuzi ya bidhaa hizo.

Muuza genge aliyeshika tama akiwa yupo sokoni akiuza bidhaa mbalimbali, kwa ajili ya matumizi ya chakula pamoja na matunda kama vile; ndizi zilizoiva, mananasi, tikitimaji, machungwa na kadhalika.

Muuza genge akiwa ameketi akisoma gazeti, akiwa amezungukwa na bidhaa mbalimbali ikiwemo: ndizi, nanasi, viazi, machungwa, nyanya vinavotumika kwa maandalizi ya chakula cha nyumbani.

Meza kubwa ambayo ipo sokoni, yenye bidhaa mbalimbali za mauzo kwa ajili ya chakula ikiwemo: matango, karoti, hoho, nyanya pamoja na karanga.

Wauzaji na wanunuzi wakiwa wapo katika mazingira ya soko, wakifanya biashara za bidhaa mbali mbali ikiwa ni pamoja na: mkungu wa ndizi, mahindi, maboga na vitunguu, vilivotandikwa chini.

Mwanamke akiwa gengeni akichagua baadhi ya viungo vya kwenda kupikia, ambavyo vimepangiliwa juu ya meza. Ikiwa ni pamoja na nyanya, vitunguu, pilipili hoho, ngogwe, matango na kadhalika.

Muuza genge wa kiume akiwa ameketi sokoni, akiuza bidhaa mbalimbali zinazotumika katika mapishi ya chakula, ikiwa ni pamoja na karoti, viazi, mboga za majani, nyanya, na pamoja na matunda ya aina mbalimbali.

Kijana akiwa anafanya manunuzi katika genge linalouza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya kupikia ikiwa ni pamoja na nyanya, vitunguu, pilipili hoho na ndizi zilizotundikwa juu kwa kutumia kamba refu.

Mama aliyevaa eproni akiwa ameketi sokoni, akiuza bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya chakula, kama vile; nyanya, hoho, mboga za majani, mahindi pamoja na maharage.

Mazingira ya sokoni kukionekana watu wa jinsia na rika tofauti wakifanya manunuzi ya bidhaa za kwenda kupikia chakula ikiwemo: nyanya, viazi, vitunguu, pamoja na matunda mbalimbali.

Wamama wawili wakiwa katika mazingira ya sokoni wakifanya mauzo ya bidhaa mbalimbali, zinayotumika katika mapishi ikiwa ni pamoja na karoti, vitunguu, ndizi mbivu nakadhalika.

Watu wakiwa wameketi kwenye viti na wengine wakitembea nje ya duka dogo ambalo hutoa huduma za kifedha kupitiaa simu ya mkononi kama vile kutuma au kupokea pesa.

Mkono wa mteja ukiwa umeshikilia kadi ya benki aina ya viza, karibu na mashine ya kielekrtoniki ya "pesa pal", skrini ikionyesha mwangaza wa uthibitisho wa muamala huo, ikiwa na vitufe vyenye namba.

Mteja akiwa ameshikilia mashine ya kielektroni, inayotumika kufanya miamala ya kifedha kwa chini kukiwa na kadi ya benki aina ya "Visa" iliyochomekwa katika mashine hiyo ya "Pesa Pal".

Jengo refu lililo tengenezwa kwa ustadi mkubwa lenye vioo pamoja na vyumba vingi, vinavyotumika kupangishwa kama maofisi au kwaajili ya biashara.

Nyumba mpya ya gorofa mbili iliyopakwa rangi yeupe ikiwa na uzio wa ukuta pamoja na geti jeusi, ikiwa tayari kwa kupangishwa au kuuzwa.

Nyumba kubwa ya ghorofa iliyo na madirisha ya vioo, ikiwa ndani ya geti jeupe lililotengenezwa kwa kutumia chuma, kukiwa na kibao kinachoonyesha kuwa vyumba hivyo vinapangishwa, na namba za simu kwa ajili ya mawasiliano zimetolewa.

Makoti ya suti ya rangi za aina mbalimbali yakiwa yamening'inizwa katika rafu za chuma, kila moja likiwa na kadi inayo onesha bei ya koti hilo.

Watu wa rika la jinsia tofauti, wakiwa ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa, kama vile pochi zilizoning'inizwa juu, pamoja na viatu vya jinsia zote.

Duka kubwa linalouza nguo za wavulana ikiwa ni pamoja na mashati yaliyopo juu ya meza na suruali zilizoning'inizwa katika rafu za chuma, kukiwa na tangazo la punguzo la bei.

Duka kubwa linalouza mavazi ya aina mbalimbali, yaliyojipanga katika safu mbili, ya kwanza yakiwa ya wanawake na ya pili yakiwa ya wanaume, pamoja na makoti, suruali, sketi na pochi.

Duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali, zikiwemo juisi za matunda zilizohifadhiwa vizuri katika maboksi na makopo, yaliyopangiliwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa la uuzaji wa matunda pamoja na mboga za majani, ambazo zimehifadhiwa vizuri katika kreti za mbao. Ikiwa ni pamoja na: nyanya, viazi, karoti, ndizi mbivu, machungwa, maembe, na kadhalika.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa nyingi zinazomulika, likiwa limepangwa vinywaji vya aina mbalimbali katika rafu ikiwemo soda zilizopo katika makopo pamoja na juisi.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa, sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, linalotoa huduma ya uuzaji wa mafuta ya kupikia, yaliyohifadhiwa katika madumu yenye ujazo mbalimbali.

Duka kubwa lenye mwanga wakutosha utokanao na taa, Sakafu safi yenye vigae, likiwa linauza bidhaa mbalimbali, kama vile Mipira ya kuchezea, baiskeli za watoto pamoja na viti vya plastiki.

Duka kubwa lenye kolido refu mwanga wa kutoka utokanao na taa zilizofungwa juu. sakafu safi likiwa lina bidhaaa mbalimbali zikiwemo biskuti zilizofungwa vizuri katika maboksi na kupangiliwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa refu zilizofungwa juu, sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae linalouza viatu vya kiume vilivyopangwa katika rafu zilizotengenezwa kwa mbao.

Duka kubwa linalouza vyombo vya plastiki kwa matumizi ya nyumbani. Ikiwa ni pamoja na chupa za chai, mabakuli, sahani, vikombe, pembeni kukiwa na muhudumu anaechagua na kuweka katika kikapu chenye matairi madogo ili kurahisisha usukumaji au uvutaji wake.

Duka kubwa linalouza bidhaa za aina mbalimbali, ikiwemo mikate iliyookwa vizuri na kuhifadhiwa kwenye vifuko vya plastiki, pamoja na unga wa ngano ambao hutumika kupika vitu mbalimbali kama vile chapati, maandazi, na kadhalika.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, pamoja na sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa linafanya uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali kama vile; soda, maji na juisi za matunda zilizohifadhiwa katika makopo, na kupangiliwa katika rafu zilizopo ukutani.